Pembe jeo za kilimo na dawa za mifugo, zinazouzwa katika duka maalumu, lenye bango lililoandikwa vizuri kwa maandishi yenye rangi ya njano pamoja na kijani, huku yakisomeka kama "AGROVET". Ndani ya jengo hilo kukiwa na bidhaa mbalimbali hususani pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Dawa ya wanyama yenye ujazo wa mililimita hamsini, ikiwa kwenye chupa ndogo yenye jina lililoandikwa kwankiingereza "kanifru" , dawa ambayo hutumika kuuwa wadudu hususa ni wanaotembea na wanaopaa, dawa inayotumika kwajili ya magonjwa mbalimbali yanayoshambulia wanyama.

Dawa ya mifugo maalumu iliyo hifadhiwa vizuri ndani ya chupa ndogo kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali hususani yanayo shambulia wanyama kama mbwa pamoja na paka, chupa yenye ujazo wa mililita thelathini.

Pembejeo za kilimo zilizohifadhiwa katika vifungashio maalumu, magunia yenye rangi nyeupe huku yakiwa na ujazo wa kilo hamsini; pembejeo mahususi hususani mbolea ya kisasa inayotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao mbalimbali.

Dawa za mifugo zilizohifadhiwa katika makopo maalumu, yenye rangi tofauti tofauti huku yakiwa yamefungwa vizuri na kwa ustadi mkubwa. Dawa zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali ya wanyama pamoja na kuuwa vijidudu vinavyoshambulia wanyama.

Pembejeo za kilimo na dawa za mifugo zilizohifadhiwa, katika vifungashio vilivyofungwa vizuri. Magunia yenye rangi nyeupe na bluu bahari, huku yakiwa na ujazo wakilo hamsini pamoja na dumu dogo lenye kimiminika. Dawa za mifugo zinazotumika kutibia magonjwa mbalimbali kwa wanyama.

Pembejeo za kilimo na dawa za mifugo zinazo hifadhiwa katika duka maalumu kwa ajili ya shughuli ya uuzaji wa pembejeo pamoja na dawa za kilimo, huku ndani ya duka hilo kukiwa na vijana wawili wenye nyuso yenye furaha wakiuza pembejeo hizo.

Pembejeo za kilimo na dawa za mifugo zinazouzwa katika duka kubwa la kisasa linaloitwa "Osho" eneo ambalo pembejeo hizi pamoja na dawa huuzwa katika vifungashio maalumu vyenye ujazo tofautitofauti kama kilo kumi, kilo tano, na kilo hamsini.

Duka linalouuza pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, zilizohifadhiwa katika makabati maalumu yaliyotengenezwa kwa mbao, na kupangwa dawa hizo pamoja na pembejeo za kilimo, zilizohifadhiwa katika vifungashio vilivyofungwa vizuri kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa bidhaa hizo.

Dawa ya wanyama iliyohifadhiwa maalumu katika chupa ndogo yenye rangi nyeupe, huku ikiwa na picha inayofunika dawa hiyo iliyochorwa picha ya ng'ombe pamoja na maandishi mbalimbali yanayoelezea namna ya utumiaji wa dawa iliyomo ndani ya chupa hiyo.

Pembejeo za kilimo hususani mbolea ya asili inayohifadhiwa katika mifuko maalumu, yenye rangi nyeupe ndani ya kiwanda, ikiwa na maandishi yanayosomeka kama "FEA" pamoja na picha ya mahindi.

Dawa ya mifugo, iliyohifadhiwa katika chupa safi yenye rangi nyeusi na kufunikwa kifuniko cheupe, huku ikiwa na picha ya ng’ombe pamoja na maandishi mbalimbali ikiwemo alama za usalama na jinsi ya kuitunza chupa hiyo.

Dawa za mifugo na pembejeo za kilimo zinazouzwa katika duka maalumu lililotengenezwa kwa njia ya kisasa, huku ndani ya duka hilo kukiwa na vifaa maalumu vilivyowekwa dawa hizo na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "TWIGA CHEMICAL INDUSTRIES LTD".

Dawa ya mifugo inayoitwa kwa jina la kiingereza "NETSPOT", huku ikiwa imefungwa vizuri ndani ya boksi lenye rangi nyeupe, pamoja na bluu na nyekundu huku likiwa na maandishi mengine yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza.

Dawa za mifugo na pembejeo za kilimo zilizohifadhiwa katika mifuko yenye ujazo wa kilo hamsini, kilo kumi na kilo ishirini; huku katika mifuko hiyo kukiwa na picha za pembejeo hususan picha za mahindi, pamoja na maandishi mbalimbali yanayoelezea kuhusu pembejeo hizo.

Pembejeo za kilimo na dawa za mifugo zinauzwa katika duka dogo lililopangwa vizuri kwa makabati yaliyosheheni dawa hizo, huku ndani ya duka hilo kukiwa na kijana aliyevalia fulana nyeupe akiwa na tabasamu akiwa anafanya biashara hiyo.

Duka linalouza pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, kama pembejeo tofautitofauti, ikiwemo mbegu pamoja na dawa zinazoua vijidudu mbalimbali vinavyoshambulia mazao, mbolea tofautitofauti zilizohifadhiwa katika vifungashio tofauti.

Dawa ya mifugo inayohifadhiwa katika kichupa kidogo, chenye rangi nyekundu, huku kikiwa kimefungwa vizuri na kuzungushwa kwa karatasi ya njano yenye maandishi meupe na rangi nyekundu, kinachoeleza matumizi na ujazo kamili wa dawa hiyo.

Waizaji wa jumla wa pembejeo za kilimo huku wakiwa wameandika bango kubwa kwa maandishi meupe yanayosomeka kwa lugha kiingereza “ AGROVET” pamoja na maandishi mengine kwa lugha ya kiswahili “Wakulima mashinani”

Pembejeo za kilimo mbolea ya kisasa iliyohifadhiwa katika vifungashio, magunia yenye ujazo wa kilo kumi, ishirini na tano na kilo hamsini huku kukiwa na maandishi yaliyopakwa vizuri katika vifungashio hivyo yanayosomeka kwa lugha ya Kiswahili baraka pamoja na lugha ya Kiingereza mbolea.

Dawa ya wanyama hususani ng'ombe, iliyohifadhiwa katika kichupa kidogo chenye rangi nyeupe, kilicho na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "SPOT ON", yenye rangi nyeusi, huku kukiwa na picha ya ng'ombe aliyenona vizuri.

Dawa ya mifugo mahususi kwa ng'ombe inayotumika kuua vijidudu mbalimbali inayoitwa "4CYTES" kwa jina la kiingereza, huku ikiwa na ujazo wa millis hamsini iliyohifadhiwa katika kichupa maalumu ndani ya boksi, huku kikiwa na picha ya ng'ombe mwenye afya tele.

Nanasi, zao la biashara, lililokomaa vizuri shambani, huku kukiwa na mwanaume mkulima wa mazao hayo akiwa amebeba mazao hayo kujiandaa kwa ajili ya kuvuna ili kwenda kuyauza kwenye masoko mbalimbali, makubwa na madogo, ndani na nje ya mji.

Tikiti, zao la biashara lililo komaa vizuri shambani ndani ya shamba kubwa huku likiwa limekusanywa sehemu moja tayari kwa ajili ya kuhifadhiwa vizuri, ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei za jumla pamoja na bei ya rejareja

Zao la biashara lililomea vizuri shambani na kukomaa ndani ya shamba lenye ardhi yenye udongo mzuri, tayari kwa ajili ya kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kuuzwa kwa bei ya jumla na bei za rejareja.

Zao la biashara lililomea vizuri shambani na kuvunwa huku likiwa limepakiwa katika matenga maalumu, kwa ajili ya kusafirishwa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla pamoja na bei ya rejareja kulingana na mahitaji ya soko.

Zao la biashara lililohifadhiwa vizuri baada ya kutoka kuvunwa ndani ya shamba, likiwa limewekwa vizuri katika kopo dogo kwa ajili ya kuandaliwa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, hususani kwa bei ya jumla na rejareja.

Nanasi, zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, tayari kwa ajili ya kuvunwa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, hususani masoko makubwa pamoja na masoko madogomadogo ndani na nje ya mji.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani tayari kwa kuvunwa, huku likiwa limelundikwa sehemu moja kwa ajili ya kuhifadhiwa katiaka magunia maalumu; ili kwenda kusafirishwa katika maeneo mbalimbali ya soko kuuzwa kwa bei ya jumla na rejareja.

Mazao ya biashara yaliyohifadhiwa vizuri pembezoni mwa shamba baada ya kutoka kuvunwa, yakiandaliwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali hususani kwa bei ya jumla na bei ya rejareja, ndani na nje ya nchi.

Zao la biashara mahindi yaliyo komaa vizuri baada ya kuvunwa shambani yakiwa yamehifadhiwa katika magunia maalumu kwa ajili ya kusafirishwa kupitia gari la kubebea mizigo na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali ili kuuzwa kwa bei ya jumla na rejareja.

Nanasi zao la biashara liliokomaa vizuri shambani, tayari kuvunwa na kuhifadhiwa vizuri kwenye matenga madogo yenye rangi ya bluu bahari, ili kusafirishwa kupelekwa maeneo mbalimbali, sehemu ya masoko makubwa na madogo kwa ajili ya kuuzwa.

Zao la biashara nanasi lililokomaa vizuri na kuhifadhiwa eneo la wazi kwa ajili ya kuhifadhiwa kwenye matenga maalumu, ili kusafirishwa na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali makubwa na madogo, kwa ajili ya kuuzwa bei tofautitofauti hususani rejareja na jumla.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, huku kukiwa na mwanaume mkulima wa mazao hayo, mkononi mwake akiwa ameshika kikapu maalumu ambacho hutumika kwa ajili ya kuvunia mazao ili kuyaandaa vizuri na kuyahifadhi katika matenga maalumu kwa ajili ya kwenda kuyauza kwenye masoko.

Viazi zao la biashara lililovunwa katika shamba la mazao hayo na kuhifadhiwa vizuri katika matenga madogo madogo yenye rangi ya njano pamoja na bluu bahari, yaliohifadhiwa kandokando ya shamba kwajili ya kupelekwa kwenye usafiri ili kwenda kuuzwa kwenye masoko tofauti.

Zao la biashara linalolimwa vizuri katika shamba kubwa, eneo ambalo limestawi vizuri kwa mazao hayo, tayari kwa ajili ya kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali, kwa ajili ya kuuzwa kwa bei za jumla na rejareja.

Ndizi, zao la biashara lililovunwa shambani na kukusanywa kupitia watu mbalimbali, wakulima wa mazao hayo, tayari kwa kupakiwa kwenye gari ili kusafirishwa kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa, hususani kwa bei ya jumla na rejareja.

Mazao ya biashara, yaliyomea vizuri shambani kwa ajili ya kuchumwa na kuhifadhiwa vizuri ili kuyaweka katika magunia madogomadogo pamoja na matenga ili kwenda kuuzwa kwenye masoko tofautitofauti, hususani kwa bei ya jumla pamoja na bei ya rejareja.

Mazao ya biashara yaliyolima vizuri katika eneo la shamba mahali penye udongo mzuri wenye rutuba, huku yakiwa yamepangwa kulingana na aina ya zao katika ubora kwa ajili ya kuhakikisha mazao yanakua kwa ufasaha na kuleta matunda yanayotakiwa.

Ndizi zao la biashara lililokomaa vizuri katika migomba ndani ya shamba kubwa kwa ajili ya kuvunwa, ili kwenda kuandaliwa vizuri ,kwa ajili ya kuuzwa katika maeneo mbalimbali kwa bei za jumla na bei za rejareja.

Hoho zao la biashara lililokomaa vizuri shambani na kuvunwa likiwa limehifadhiwa katika magunia makubwa, kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali hususani kwa bei ya jumla na rejareja katika masoko makubwa na madogo ya ndani na nje ya mji.

Karoti zao la biashara lililohifadhiwa vizuri katika magunia ya kisasa baada ya kutoka kuvunwa shambani, kwa ajili ya kusambazwa katika masoko mbalimbali makubwa na masoko ya kawaida, ili kuuzwa kwa bei za rejareja na bei za jumla.

Mazao ya biashara yaliyolimwa vizuri na kustawi katika shamba dogo, mahali palipo limwa nyanya zilizokomaa vizuri kwa ajili ya kuvunwa ilikuhifadhiwa katika matenga madogomadogo, mahususi kwa kusafirishwa na kwenda kuuzwa kwenye masoko tofautitofauti kwa bei ya jumla na rejareja.

Viazi zao la biashara lililolimwa vizuri shambani na kukomaa, huku kukiwa na mwanaume mkulima wa mazao hayo mikononi mwake akiwa ameshika mazao hayo baada ya kuyavuna shambani kwaajili ya kuyaandaa ili kwenda kuyauza kwenye masoko tofauti tofauti.

Zao la biashara, nyanya iliyokomaa vizuri shambani, huku ikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa maeneo mbalimbali ya soko, kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwa bei za jumla na bei za rejareja.

Kitunguu zao la biashara lililokomaa vizuri kutoka shambani, tayari kwa ajili ya kupelekwa viwandani ili kwenda kuchakatwa na kusindikwa, kwa ajili ya kutengenezwa bidhaa mbalimbali, hususani bidhaa zinazotokana na zao la vitunguu.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani tayari kwa ajili ya kuvunwa kutoka katika miti ya zao hilo, ili kwenda kuuzwa shambani kwa bei ya jumla na bei ya rejareja katika masoko tofauti tofauti.

Nyanya mazao ya biashara yaliyokomaa katika vitalu vya shamba vilivyolimwa vizuri kwa ajili ya kuvunwa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali. kwa bei za jumla pamoja na rejareja katika masoko makubwa pamoja na masoko madogomadogo.

Mazao ya biashara yaliyopandwa vizuri katika shamba dogo, huku yakiwa yamestawi kwa ajili ya kuvunwa na kuhifadhiwa katika vifungashio maalumu hususani matenga, kwa ajili ya kuenda kuuzwa sokoni kwa bei za rejareja pamoja na bei za jumla.

Wakulima wa mazao ya biashara wakikusanya mazao hayo na kuyahifadhi vizuri katika magunia madogomadogo, kwa ajili ya kupeleka kwenye masoko tofautitofauti ili kwenda kuuza mazao hayo kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Eneo la biashara, vitunguu vilivyokomaa shambani na kuvunwa katika shamba hilo, vikiwa tayari kwaajili ya kuhifadhiwa vizuri na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali hususani bei ya jumla na bei ya rejareja.

Zao la biashara lililomea vizuri katika shamba kubwa lenye miti iliyostawi zao hilo, kwa ajili ya maandalizi ya kuvunwa na kuhifadhiwa vizuri katika matenga ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Karoti, zao la biashara lililomea vizuri shambani kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali, ili kuuzwa kwa bei ya jumla na rejareja katika masoko makubwa na masoko madogomadogo.

Viazi zao la biashara lililokomaa shambani tayari kwa ajili ya kuhifadhiwa vizuri katika magunia maalumu, ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Viazi mviringo zao la biashara lililolimwa shambani na kuvunwa baada ya kukomaa huku kukiwa na mwanamke mkulima wa mazao hayo akiyapanga mazao hayo katika vifungashio, matenga madogomadogo na makubwa kwa ajili ya kwenda kuyauza kwenye masoko tofautitofauti.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri katika shamba kubwa lenye miche mingi iliyootesha zao hilo, tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali hususani kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Mazao ya biashara yaliyohifadhiwa vizuri katika eneo maalumu ndani ya sehemu ya wazi, kwa ajili ya kuuzwa kwa watumiaji wa bidhaa hizo hususani wapita njia pamoja na wateja mbalimbali wanaofika katika soko hilo.

Mahindi zao la biashara lililovunwa shambani na kuwekwa pembezoni mwa shamba hilo, huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana kichwani kwake akiwa amejitwika gunia dogo lenye mahindi yaliyotoka kuvunwa kwa ajili ya kuandaliwa vizuri ili kwenda kuuzwa kwenye masoko.

Ndizi zao la biashara lililovunwa shambani na wakulima wa mazao hayo likipakiwa katika makontena madogomadogo yaliyo na rangi tofautitofauti kama njano, kijivu na bluu na kwenda kuuza kwenye masoko kwa bei ya jumla na rejareja.

Vitunguu; zao la biashara lililokomaa vizuri katika eneo la shamba, huku likiwa limevunwa na kuhifadhiwa vizuri tayari kwa maandalizi ya kupakiwa katika mifuko midogomidogo na vifungashio mbalimbali kwa ajili ya kupelekwa kwenye masoko, ili kuuzwa kwa bei ya jumla na rejareja.

Mahindi, zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, huku likiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kuhifadhiwa vizuri ili likasafirishwe na kwenda kuuzwa katika masoko mbalimbali, hususan kwa bei ya jumla na bei za rejareja.

Pilipili, zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, katika shamba kubwa lililomea miche ya pilipili, kwa ajili ya kuvunwa ili kwenda kuhifadhiwa vizuri na kuuzwa katika masoko mbalimbali, kwa bei ya jumla na rejareja.

Pilipili, zao la biashara, lililokomaa vizuri shambani, likiwa tayari kwa kuvunwa ili kuhifadhiwa vizuri katika vifungashio vidogo na matenga ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na rejareja .

Ndizi zao la biashara lililovunwa katika shamba kubwa kwenye eneo lililo na migomba mingi. Huku ndani ya shamba hilo kukiwa na vijana maalumu kwa ajili ya kukusanya mazao hayo na kuyapeleka kwenye masoko mbalimbali.

Wakulima wa mazao hususan zao la muogo katika eneo la shamba. Wakivuna mazao hayo baada ya kukomaa, na kuyahifadhi vizuri katika magunia madogomadogo, ili kwenda kuyauza pamoja na kuyahifadhi kwenye maghala maalumu kwa shughuli za chakula.

Mkulima wa mazao mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa katika eneo la mashambani, huku mikono yake ikiwa imebeba tikitiki maji lililokomaa vizur; zao lililolimwa ndani ya shamba hilo na miguu yake ikisimama pembezoni mwa matikiti mengine, mazao yaliyolimwa ndani ya shamba hilo.

Wakulima wa mazao ndani ya shamba kubwa huku akiwa amehifadhi baadhi ya chakula kwenye toroli maalum yenye mangurudumu, kwa ajili ya kwenda kusababishwa na kupelekwa sehemu husika kama nyumbani kwa ajili ya matumizi ya chakula.

Wakulima wa mazao katika eneo la shamba wakiwa wanakusanya zao la viazi kwa ajili ya kulihifadhi vizuri kwenye matenga madogo madogo yenye rangi ya bluu. Kwa ajili ya kusafirisha na kuyapeleka kwenye masoko pamoja na kuihifadhi kwenye magala kwa ajili ya chakula.

Wakulima wa mazao ndani ya shamba kubwa, waliovalia mavazi sare huku mikononi mwao wakiwa na matenga maalumu kwa ajili ya kuvuna mazao ndani ya shamba, mazao yaliyokomaa vizuri kwa ajili ya shughuli mbalimbali kama kuuza pamoja na kuyaandaa kwa ajili ya chakula.

Wakulima wa mazao waliovalia mavazi nadhifu sana mwanaume na mwanamke, wakiwa katika shamba maalumu eneo ambalo miche ya miti imepangwa vizuri katika magunia yaliyowekwa mchanga na mbolea ya kutosha kwa ajili ya ustawi wa mazao hayo.

Wakulima vijana wa kiume waliopo katika eneo la mashambani, huku wakipalilia kwa kutumia mikono, moja kati ya sehemu za mashambani, kwa ajili ya uandaaji wa shamba kuelekea shughuli za kilimo na upandaji wa mazao ndani ya shamba.

Wakulima wa mazao ndani ya shamba la kisasa, sehemu ambapo vitalu vimeoteshwa miche mbalimbali ya miti pamoja na mazao kwa njia ya teknolojia ya kisasa, kwa ajili ya kuhakikisha upatikanaji wa mazao bora na mengi.

Nyanya ni zao la biashara lililo komaa vizuri shambani katika vitalu vidogo vidogo ndani ya shamba, tayari kwa kuvunwa ilikuhifadhiwa vizuri katika magunia madogomadogo na matenga kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwa bei ya jumla na reja reja katika masoko tofauti.

Wakulima wa mazao hususani nyanya wakiwa wamevalia mavazi maalumu kwa ajili ya shughuli za kilimo. Huku wakiwa wamepanga na kuvuna nyanya kwa kuzihifadhi katika matenga maalumu kwa ajili ya kuyasafirisha na kupeleka kwenye masoko mbalimbali.

Wakulima wa mazao waliolima mazao yaliyochipua vizuri katika shamba dogo lililotandazwa kwa mabomba maalumu yenye matundu madogomadogo, ambayo yanasaidia katika unyunyiziaji wa mazao kwa ajili ya kuhakikisha ukuaji wa mazao hayo.

Mashine ya kilimo inayotumika wakati wa uchafushaji wa mazao, lakini pia hutumika kwa ajili ya kunyunyiza dawa pamoja na virutubishi vingine, ambavyo hutumia teknolojia ya kisasa na kuendeshwa kwa nishati ya umeme, kwa ajili ya kufanikisha shughuli za mazao yenye afya na ubora.

Mashine ya kilimo cha kisasa, inayotumia teknolojia ya kisasa, ambayo hutumika kwa ajili ya kuhakikisha shuguli za kilimo zinafanikiwa, huku ikichochea uzalishaji wa gesi maalumu, pamoja na kemikali nyingine zinazosaidia kwa ajili ya ukuaji wa mazao.

Mashine ya kilimo iliyofungwa vizuri, ambayo hutumika kwa ajili ya uvunaji wa mazao hususan mpunga ndani ya shamba kubwa, ili kurahisisha uvunaji wa mazao kwa muda mfupi na kwa usahihi mkubwa.

Mashine ya kisasa kwa shughuli ya kilimo inayoendeshwa kwa injini ndogo inayotumia mafuta; ambayo hutumika kwa ajili ya kuchimbua udongo na kuchanganya udongo huu, kwa ajili ya kuandaa shamba na kuelekea shughuli za kilimo cha mazao mbali mbali; hususani mazao ya chakula pamoja na mazao ya kibiashara.

Mashine ya kilimo trekta dogo, linalohusika na uchimbaji pamoja na uchanganyaji wa udongo kuelekea shughuli za kilimo, kupitia jembe maalumu la kisasa lenye visu vidogovidogo ambavyo hutumika kwa shughuli hiyo ya kuchanganya na kuchimbua udongo.

Mashine ya kilimo kifaa cha kielektroniki ambacho hutumika kwajili ya kuchakata mazao ya kilimo, pamoja na kunyunyiza dawa inayotumika kwajili ya kuua vijidudu na kusaidia ukuaji wa mazao ndani ya shamba la kisasa.

Mashine ya kilimo tractor la kisasa nililofungwa jembe dogo lenye visu vidogovidogo, vyenye makali ambavyo hutumika kuchimbua na kuchanganya udongo katika eneo la shamba wakati wa maandalizi ya shamba kuelekea shughuli za kilimo.

Mashine ya kilimo cha kisasa, ndani ya chumba kidogo, katika eneo la kiwanda, mahususi kwa ajili ya kuhakikisha uchavushaji wa mazao, kwa kunyunyiza dawa, inayotumika kuua vijidudu pamoja na kusharabu mazao hayo, ili kwa shughuli za biashara.

Mashine ya kilimo yanayotengenezwa kwa injini ndogo yanayotumia mafuta; yenye gurudumu ndogo ambayo hutumika kwa ajili ya kuandaa shamba, huku ikiwa na visu maalumu vidogo vidogo ambavyo huchimbua na kuchanganya udongo ndani ya shamba.

Mashine ya kilimo, kifaa kidogo kinachoendeshwa kwa injini ya mafuta chenye rangi nyekundu na nyeupe na magurudumu manne, ambacho hutumika wakati wa kupalilia shamba ili kuweza kupata mazao yakastawi vizuri.

Mashine maalumu ya kilimo iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa, ambayo hutumika kwa ajili ya kunyunyiza dawa katika mimea, mazao yaliyopandwa na kustawi vizuri huku ikiundwa na mwanga maalumu unaotumika kwa ajili ya kuchavushaji wa mazao.

Mashine ya kilimo, inayoendeshwa kwa injini ndogo ya mafuta, inayotumia teknolojia ya kisasa, huku ikiwa imetengenezwa kwa visu vidogovidogo vinavyotumika kwa ajili ya kuchanganya na kuchimbua udongo wakati wa maandalizi ya shamba.

Mashine ya kisasa ya kilimo inayotumia teknolojia ya kisasa kwa ajili ya shughuli za kilimo, inayotumika kwa ajili ya kunyunyiza dawa pamoja na kuzalisha gesi na mwanga maalumu unaosaidia ukuaji wa mazao.

Mashine ya kilimo iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa na kuendeshwa kwa nishati ya umeme, inayotumika kwa ajili ya kunyunyiza dawa kwenye mimea na kuzalisha mwanga maalumu unaotumika kwa ajili ya uchavushavu wa mazao hayo, ili kuhakikisha ukuaji wa mimea.

Mashine ya kilimo, trekta dogo lilofungwa na jembe maalumu la kisasa lenye rangi nyekundu, lilotengenezwa kwa visu vidogo vidogo vyenye makali ambavo hutumika kwa ajili ya kuchanganya na kuchimbua udongo wakati wa kilimo cha mazao na uandaaji wa shamba.

Mashine ndogo ya kilimo inayoendeshwa kwa injini ndogo ya mafuta inayotumia mifumo ya kisasa na majembe madogo madogo, yanayotumika kwa ajili ya uchimbuaji wa ardhi na uchanganyaji wa udongo kwa ajili ya uandaaji wa shamba kuelekea shughuli za kilimo.

Mashine ya kilimo cha kisasa inayofungwa katika eneo maalumu ndani ya chumba ambacho kimeoteshwa miche ya miti, huku vikiwa vimehifadhiwa katika sehemu yenye mwanga unaozalishwa kutoka katika mashine hiyo, pamoja na kemikali maalumu zinazosaidi ukuaji wa mazao.

Mashine ya kilimo cha kisasa ndani ya eneo la kiwanda, mahususi kwa ajili ya shughuli za kilimo kwa uzalishaji bora wa mazao ya kisasa yenye ubora na wingi, huku ikitumika kwa ajili ya kunyunyiza dawa pamoja na kemikali muhimu inayotakiwa katika mazao.

Mashine ya kisasa, trekta kubwa lililofungwa kifaa maalumu kwa ajili ya ukusanyaji wa mazao shambani, ili kuyapeleka viwandani pamoja na sehemu nyingine kwa ajili ya matumizi tofautitofauti.

Mashine ya kilimo inayoendeshwa kwa teknolojia ya kisasa, ambayo hutumika kunyunyiza dawa katika miche ya mimea iliyoota vizuri katika eneo hilo kupitia teknolojia maalumu ya kisasa.

Mashine ya kilimo trekta kubwa lililofungwa jembe maalumu aina ya plau jembe hilo utumika kwaajili ya kuchanganya udondo wakati wa uandaaji wa shamba, huku likitumia visu vidogo vidogo vimeonganishwa maalumu katika jembe hilo kwaajili ya kuchanganya na kuchimbua udongo.

Mashine ya kilimo cha kisasa ambayo hutumika kwa ajili ya kunyunyiza dawa kwenye mimea kuzalisha mwanga maalumu, unaosaidia miche kuchipua vizuri pamoja na kuzalisha kemikali ambazo hutumika kwa ajili ya ukuaji wa mazao.

Mashine ya kilimo iliyofungwa maalumu kwenye trekta dogo, huku ikitumika kwaajili ya uvunaji wa mazao tofauti tofauti, ukataji wa miti pamoja na uandaaji wa shamba kuelekea shughuli za kilimo.

Mashine maalumu za kisasa za viwandani, zinazofanya kazi ya kuchavusha na kuzalisha kemilkali maalumu ambayo hutumika kwa ajili ya ukuzaji wa mazao mbalimbali, hususani mazao ya kibiashara, zilizofungwa maalumu kupitia teknolojia ya kisasa ili kufanikisha uchavushaji wa mazao.

Kilimo cha mazao ya samaki, mabwawa yaliyotengenezwa mahususi kwa ajili ya ufugaji wa samaki katika eneo maalumu lililotengwa sehemu ya wazi, huku eneo hilo likiwa limefungwa kwa mabomba maalumu ambayo hutumika kwa ajili ya kubadilishia maji ndani ya mabwawa ya samaki.

Kilimo cha mazaria ya samaki, ndani ya bwawa dogo lililotengenezwa mahususi kwa ajili ya ufugaji wa samaki mbalimbali. Wa aina tofauti kama samaki weupe pamoja na samaki weusi wenye madoa meupe.

Bidhaa za chakula kama mahindi, maharage, choroko pamoja na njegere vikiwa vimehifadhiwa katika magunia madogo madogo, katika sehemu ya wazi kwaajili ya kuandaliwa vizuri ili kuweza kupikwa kwaajili ya chakula cha mchana pamoja na usiku.

Bidhaa za chakula kama mahindi, maharage, mihogo, pamoja na bidhaa nyingine nyingi hususani kwa chakula; zilizohifadhiwa vizuri katika magunia madogo yaliyofungwa na kuwekwa vizuri pembezoni mwa duka linalouza bidhaa tofautitofauti.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo la wazi lililozungukwa na vyanzo vya maji na miti pamoja na nyasi ndogondogo. Mapori madogomadogo, miti mirefu na mifupi yenye kivuli kikubwa.

Mtaalamu wa misitu alievalia mavazi nadhifu sana, huku akiwa katika eneo la wazi, sehemu iliyozungukwa na miti mingi mikubwa. Mbele yake kukiwa na miche midogomidogo ya miti, iliyopandwa vizuri kwa kuandaliwa kwa ajili ya kupandwa maeneo mbalimbali.

Msiti mnene uliojaa miti mikubwa na mirefu huku kukiwa na nyasi ndogo ndogo pamoja na mapori, pembezoni kukiwa na barabara ndogo inayotumiwa na wapita njia wanao katiza katika eneo hili, lililojaa miti mikubwa na midogo.

Mtaalamu wa misitu mwanaume wa umri wa makamo akimwagilia miche ya miti ndani ya msitu mkubwa. Miche iliyomea vizuri katika eneo lililozungukwa na miti mikubwa na midogo pamoja na mapori yenye nyasi ndefu.

Eneo la misitu mahali ilipoota miti mikubwa na midogo , pamoja na vichaka huku ndani ya eneo hilo kukiwa na njia ya vumbi inayopita katikati ya msitu huu ,uliojaa miti mingi pamoja na vichaka.

Eneo kubwa la misitu lililozungukwa na miti mikubwa na midogo, yenye kivuli kikubwa na kidogo, mapori yenye nyasi ndogondogo pamoja na vichaka, milima mikubwa na midogo inayozunguka eneo hilo, eneo ambalo limetengenezwa katikati na barabara ndogo kwa ajili ya watembea kwa miguu kupita.

Eneo la msitu, mahali paliposheheni miti mingi iliyosongamana katika eneo moja, huku katikati ya miti hiyo kukiwa na njia ya vumbi inayoingia ndani ya msitu huo uliojaa miti midogo na mikubwa, vichaka vidogo, pamoja nyasi zenye kijani kibichi zilizoota vizuri katika eneo hilo.

Haidroponiki Hii ni sayansi iliyowezesha uchanganyaji kwa virutubisho pamoja na maji kuvinavyopitishwa kupitia mibomba maalum aina ya PVC. Teknolojia hii ni mahususi ambayo mmea hukua bila kutegemea udongo.

Haidroponi hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na Maji vinavyopitishwa maalumu kupitia kwenye mabomba aina ya PVC. Teknolojia hii inategemewa ukuaji mmea bila kutumia udongo.

Sayansi ya haidroponi, hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "p v c", teknologia hii inahusisha ukuaji wa maeneo bila kutumia udongo kwa kupitia virutubishi pamoja na maji.

Haidroponi, hii ni teknolojia ya kilimo inayohusisha ukuaji wa mazao bila kutumia udongo, teknolojia hii ni mahususi ambapo maji pamoja na virutubisho huchanganywa na kupitishwa katika mabomba maalumu, aina ya (pvc) ambayo mabomba hayo hutobolewa matundu madogomadogo na kupachikwa mimea juu yake.

Haidroponi, hii ni sayansi inayohusisha ukuwaji wa mimea bila kutumia udongo. Teknolojia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC", mabomba ambayo hutobolewa matundu madogomadogo na kupitisha mimea hiyo.

Sayansi ya hydroponi, hii ni teknolojia ya kisasa ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja namaji, vinavyopitia kupitia mabomba maalumu aina ya pvc, njia hii ya kilimo inategemea ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Sayansi ya haidroponi, teknolojia inayohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia mbolea, ambapo uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina “PVC”hupitishwa na kufyonzwa kwenye mizizi ya mimea hiyo.

Haidroponi hii ni teknolojia ya kisasa inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC", sayansi ni maalumu ambapo mmea hukua bila kutegemea udongo.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, hii ni sayansi inayohusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo. Njia hii inahusisgha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC".

Kilimo cha hydroponi, hii ni sayansi ambayo inayohusisha ukuzaji wa mimea bila kutegemea udongo. Njia hii ni mahususi kwa ajili ya uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya pvc.

Sayansi ya haidroponi inayohusisha ukuaji wa mmea bila kutegemea udongo teknolojia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba malumu aina ya “PVC” yaliyotobolewa matundu madogo madogo na kupitisha mimea juu yake.

Haidroponi, hiki ni kilimo cha kisasa kinachohusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji vinavyopita kupitia mabomba maalumu aina ya 'Pivisi. Njia hii ya kilimo inahusisha ukuaji wa miche bila kutegemea udongo.

Haidroponi hii ni sayansi inayohusisha ukuzaji wa miti bila kutegemea udongo, njia hii ni maalumu ambapo hutumia teknolojia ya kisasa inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitisha kupitia mabomba maalumu aina ya ¨PVC¨.

Sayansi ya haidroponi, hii ni teknolojia ya kilimo inayohusisha ukuaji wa mazao bila kutegemea udongo, njia hii ni maalumu kwa uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya pivisi.

Sayansi ya haidroponi, hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji, vinavyopitishwa kwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC". Teknolojia hii ni mahususi kwa miti inayokuwa bila kutegemea udongo.

Haidroponi hii ni teknolojia ya kisasa inayohusisha ukuzaji wa mimea bila kutumia udongo, njia hii inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC", yaliyotobolewa matundu madogo madogo.

Kilimo cha haidroponi. Hii ni sayansi ya kilimo cha mimea inayohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo. Teknolojia hii inategemea uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC.

Sayansi ya haidroponi, hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji, vinavyopitishwa maalumu katika mabomba madogo madogo aina ya "PVC", teknolojia hii inahusisha ukuwaji wa mazao bila kutegemea mbolea pamoja na udongo.

Haidroponi hii ni sayansi ya kisasa ya kuzalisha mazao bila kutegemea udongo, njia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC".

Sayansi ya haidroponi, teknolojia inayohusisha ukuzaji wa mimea bila kutegemea udongo njia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC yanayotobolewa matundu madogomadgo na kupitishwa mimea juu yake.

Haidroponi hii ni Sayansi inayohusisha ukuaji wa miti bila kutumia udongo, sayansi inayotumia teknolojia ya kisasa ambayo virutubisho pamoja na maji huchanganywa na kupitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya (PVC).

Haidroponi: Hii ni sayansi ya ukuzaji wa mazao bila kutegemea udongo. Njia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC".

Sayansi ya haidroponi, ni sayansi inayohusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji, vinavyopitishwa kwenye mabomba maalumu aina ya PVC. Kilimo hiki hutegemea ukuaji wa mazao bila kutumia udongo.

Kilimo cha mazao ya viwandani, huku ndani ya shamba hilo kukiwa kumelimwa kabeji, zao maalumu kwa ajili ya kuvuna ili kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakata na kusindikwa ili kuweza kutengeneza bidhaa nyingine tofautitofauti, hususani bidhaa za chakula pamoja na bidhaa nyingine zilizotokana na zao la kabeji.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa mahali ambapo migomba imestawi na kutoa matunda ya mikungu ya ndizi iliyokomaa vizuri tayari kwa kuvunwa, ili kupelekwa viwandani kwa ajili ya usindikaji na uchakataji wa mazao mbalimbali hususani bidhaa za chakula pamoja na vinywaji.

Kilimo cha viwandani ndani ya eneo kubwa la shamba la kiwanda, huku kukiwa na mazao yaliokomaa vizuri na watu wawili vijana wa kiume tayari kwaajili ya kuvuna mazao hayo ili kuyapeleka kiwandani, kwaajili ya kuchakatwa na kusindikwa ili kutengenezwa kwa bidhaa mbalimbali kama bidhaa za chakula pamoja na bidhaa tofauti.

Kilimo cha viwanda huku ndani ya shamba la kiwanda hicho kukiwa na mazao mbalimbali yaliyomea vizuri ndani ya shamba tayari kwa kuvunwa, ili kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali kama bidhaa za chakula.

Kilimo cha viwandani ndani ya shamba kubwa eneo la kiwanda; ambalo hutumika kwa ajili ya uvunaji wa mazao maalumu, ili kupelekwa viwandani kwa ajili ya usindikaji na uchakataji wa mazao tofauti tofauti kwa ajili ya kutengenezwa bidhaa mbali mbali kama bidhaa za chakula pamoja na vinywaji.

Kilimo cha viwandani huku ndani ya eneo hilo kukiwa kumehifadhiwa kuku kwaajili ya uvunaji wa mazao yake kama nyama, mayai pamoja na bidhaa nyingine zinazotokana na mazalia ya kuku walio nona wa kisasa.

Kilimo cha viwandan ndani ya shamba kubwa katika eneo la kiwanda, huku mazao hayo yakitumika kwa ajili ya uchakataji na usindikaji wa bidhaa mbalimbali zinazotokana na zao hilo baada ya kuvunwa kutoka shambani.

kilimo cha viwandani ndani ya shamba kubwa eneo la kiwanda palipomea mazao, kwaajili ya kuvunwa ili kwenda kuchakatwa na kusindikwa kwaajili ya kutengenezwa bidhaa mbalimbali hususani bidhaa za chakula ,pamoja na bidhaa nyingine zinazotokana na mazao haya yaliyo shamiri vizuri na kustawi shambani.

Eneo la kiwanda ndani ya shamba kubwa linalojihusisha na kilimo cha viwandani huku ikitumia teknolojia ya kilimo cha kijani, ndani kukiwa na miche ya miti iliyopandwa vizuri katika eneo hilo na kustawi kikamilifu.

Kilimo cha mazao ya viwandani ndani ya shamba lilomea mazao yaliyokua vizuri. Nyanya zilizostawi na kukomaa kwa ajili ya kuvunwa, ili kupelekwa kiwandani kwa usindikizaji na uchakataji wa bidhaa tofautitofauti hususani zinazotokana na zao hilo la nyanya.

Kilimo cha mazao ya kiwandani, hoho zilizokamaa vizuri, zikiwa zimehifadhiwa kwa ajili ya usindikaji na uchakataji ili kuzalisha bidhaa mbalimbali zinazotokana na zao hilo.

Kilimo cha mazao ya viwandani hususani vitunguu vilivyostawi vizuri shambani tayari kwa kuvunwa, Ili kupelekwa kiwandani kwa ajili ya uchakataji na usindikaji wa bidhaa tofauti tofauti kama bidhaa za chakula na bidhaa nyingine zinazotokana na zao la kitunguu .

Kilimo cha viwandani kwa mazao ya mananasi yaliyokomaa vizuri shambani ndani ya shamba kubwa la kiwanda, kwa ajili ya kupelekwa kiwandani ili kusindikwa na kuchakatwa kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa tofauti tofauti hususa ni bidhaa za juisi pamoja na chakula.

Kilimo cha viwandani ndani ya shamba kubwa la kisasa huku kukiwa na mkulima waliovalia mavazi na zifu sana, vijana mahususi kwa ajili ya kuvuna mazao hayo na kuyapeleka kiwandani, kwa ajili ya kuyachakata na kusindika ili kutengeneza bidhaa tofautitofauti.

Mabomba maalumu yaliyotandazwa vizuri katika shamba kwa ajili ya kuhakikisha shughuli ya umwagiliaji wa mazao, huku kukiwa na mimea mbalimbali iliyoota kwa ajili ya kupokea maji ya kuyonyunyizwa na mabomba hayo.

Mifumo ya umwagiliaji mabomba maalumu yaliyotandazwa katika mashina ya miti ndani ya shamba kubwa la kisasa, huku yakiwa yametoborewa madundu madogo madogo kwa ajili ya kunyunyiza maji wakati wa umwagiliaji wa mazao ndani ya shamba hilo.

Mifumo ya kilimo cha umwagiliaji iliyofungwa vizuri katika shamba kubwa lililolimwa vizuri, huku mabomba hayo yakiwa yametandazwa kwenye majaruba madogo madogo ya shamba hilo, huku yakiwa yemetobolewa matundu madogo kwa ajili ya kunyunyiza maji wakati wa umwagiliaji wa mazao.

Mifumo ya umwagiliaji iliyotandazwa vizuri katika shamba kubwa eneo la vitalu ndani ya kiwanda, huku mabomba hayo yakitumika kumwagilizia maji katika eneo hilo, kupitia vitundu vidogovidogo vilivyo tobolewa kwenye mabomba hayo.

Kilimo cha umwagiliaji katika shamba kubwa la mazao lililomea vizuri, huku mabomba madogo mahususi kwa shughuli za umwagiliaji yakiwa yametandikwa ndani ya shamba hilo katika vitali huku yakiwa yametobolewa matundu madogo madogo kwa ajili ya kunyunyiza maji wakati wa umwagiliaji.

Mifumo ya umwagiliaji iliyowekewa katika shamba la mazao, huku ikiwa imeunganishwa na mabomba madogo madogo, yaliyofungwa vifaa maalumu vyenye matundu ambavyo hutumia cha kunyunyiza maji katika eneo la shamba.

Mifumo ya umwagiliaji mabomba madogo madigo yenye rangi nyeusi yenye vitundu vidogo vidogo yaliyotandazwa katika ardhi eneo la shamba mahari palipo mea miche ya mazao, huku mabomba hayo hutumika kunyunyiza maji katika eneo hilo la shamba.

Mifumo ya umwagiliaji, mabomba madogomadogo yaliyotandazwa katika eneo la shamba, mahali palipomea miche ya mazao katika vitalu vya shamba lililomea vizuri mazao hayo.

Mifumo ya umwagiliaji, mabomba madogomadogo yenye rangi nyeusi, yaliyotandazwa katika shamba, huku yakiwa yametobolewa matundu madogomadogo ambayo hutumika kunyunyiza maji ndani ya shamba hili wakati wa umwagiliaji wa mazao.

Mifumo ya umwagiliaji mabomba madogomadogo yenye rangi nyeusi yaliyotandazwa katika ardhi ya shamba, huku yakiwa yametobolewa vitundu vidogovidogo, ambavyo husaidia unyunyuzaji wa mazao wakati wa umwagiliaji ndani ya shamba.

Mifumo ya umwagiliaji iliyoonganishwa katika bomba maalumu na la kisasa lililotobolewa matundu madogomadogo, ambalo utumika kunyunyiza maji ndani ya shamba lililomea miche ya miti kwa ajili ya kuhakikisha upatikanaji wa maji ndani ya eneo hilo ili mazao yaweze kukua vizuri.

Mifumo ya umwagiliaji inayohusisha mabomba madogomadogo yenye matundu yaliyotandazwa katika ardhi ya shamba lililomea mazao mbalimbali, huku yakitumika kwa ajili ya kunyunyiza maji ndani ya shamba hilo ili kusaidia ukuaji wa mazao.

Mifumo ya kilimo cha umwagiliaji mabomba maalumu yaliyotandazwa katika eneo la shamba kubwa, lenye ardhi yenye rutuba lililoota mazao yaliyomea vizuri mabomba yaliyotobolewa matundu madogomadogo ambayo usaidia unyunyuzaji wa mazao wakati wa shuguli za kilimo.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti mingi mirefu na mifupi kichaka vidogovidogo, nyasi zenye kijani kibichi, milima inayozunguka eneo hilo, pamoja na kufunikwa na anga safi jeupe lenye mawingu mepesimepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa ardhi yenye udongo mzuri, nyasi ndogondogo, miti mikubwa na midogo, mapori pamoja na milima na mabonde, inayozunguka eneo hilo, huku anga likiwa limetanda kwa mawingu meupe na mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa mlima mrefu, mlima Kilimanjaro huku kaeneo hilo likiwa na miti mingi mirefu yenye majani mapana, vichaka vidogo vidogo pamoja na nyasi zenye kijani kibichi zilizoota katika ardhi yenye udongo mzuri na wenye rutuba.

Mandhari nzuri ya kuvutia, inayopambwa kwa miti mikubwa, yenye majani mapana yenye kivuli, vichaka vidogovidogo, mapori pamoja na milima na mabonde iliyomea vizuri katika ardhi yenye udongo mzuri.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo lililopangwa kwa miti mirefu yenye kivuli cha kutosha na majani madogomadogo. Huku eneo hilo likizungukwa na milima mirefu na kufunikwa kwa anga lenye mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa na miti midogo na nyasi ndogo ndogo, vyanzo vya maji mito midogo inayopita katika eneo hilo pamoja na milima mirefu na midogo iliyozungukwa na kufunikwa na anga lenye mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili ikiwa na miti mikubwa na midogo, huku ndani ya eneo hilo kukiwa na twiga mnyama wa porini anayejipatia chakula katika eneo hilo lililozungukwa na majengo makubwa ya kisasa yaliyojengwa kwa ustadi mkubwa.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo la bwawa la kisasa lililotengenezwa kwa teknolojia nzuri, huku likiwa limefurika vyanzo vya maji katika eneo hili, barabara ndogo ndogo za kutembea kwa miguu pamoja na usafiri, pamoja na aridhi yenye rutuba iliyoota majani yenye kijani kibichi pamoja na miti iliyostawi.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyopambwa kwa miti mingi pamoja na ardhi yenye rutuba, huku eneo hilo likiwa na vichaka vidogo vidogo pamoja na miti iliyokatwa. Eneo lililo zungukwa na milima pamoja na kufunikwa kwa anga lenye mawingu mepesi mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayoundwa na barabara ya vumbi pamoja na majani makavu yaliyoota pembezoni mwa barabara hiyo huku kukiwa na miti mikubwa na midogo iliyoota kwa kuachiana nafasi. Eneo hilo likiwa limezungukwa na mapori madogomadogo pamoja na vichuguu na milima mirefu inayozunguka eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia, yenye uoto wa asili, huku ukiwa ukiwa umepambwa kwa mti mkubwa na midogo

Mandhari nzuri ya kuvutia ikiwa imepambwa vizuri kwa chanzo cha maji: mto mkubwa unaopita katikati ya eneo hilo lililopambwa kwa ardhi nzuri yenye nyasi ndogondogo zenye rutuba, miti mirefu na mifupi, nyumba nzuri zilizojengwa kwa mpangilio pamoja na miti mikubwa.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili huku ikiwa imepitiwa kwa barabara ya vumbi inayoingia na kutoka katika eneo hilo lenye miti mingi mikubwa yenye kimvuli pamoja na vichaka vidogovidogo huku likizungukwa na milima mirefu.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa ardhi yenye nyasi ndogondogo, eneo lenye rutuba, vichaka vidogovidogo, miti mingi mikubwa na midogo nyumba za watu zilizojitenga maeneo tofautitofauti pamoja na anga lenye mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayoundwa kwa maji yanayopita katika eneo hilo, lililozungukwa kwa sehemu ya nchi kavu yenye udongo chepechepe, wenye nyasi ndogo, katika ardhi yenye rutuba, huku kukiwa na miti pamoja na vichaka vidogovidogo vilivyoota vizuri.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti mikubwa yenye kivuli kipana, pamoja na miti midogomidogo, huku eneo hilo likiwa limechipua vichaka vidogovidogo pamoja na vikubwa nyasi ndogondogo zilizo mea vizuri pamoja na anga lenye mawingu mepesi likifunika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia, inayopambwa kwa milima mirefu, vichaka vidogovidogo, nyasi ndogo zenye kijani kibichi, uoto wa asili katika eneo hilo pamoja na anga lililozunguka eneo hilo.

Madhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti mikubwa na mdogo, iliyozunguka eneo hilo huku kukiwa na nyasi ndogo zenye kijani kibichi zilizoota vizuri na kustawi, milima mikubwa na midogo inayozunguka eneo hilo pamoja na anga yenye mawingu mpesi linalofunika.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili huku katika eneo hilo kukiwa na miti mikubwa, vichaka vidogovidogo, nyasi ndogo pamoja na milima mirefu inayozunguka eneo hilo, lililojengeka kwa nyumba za watu zilizo katika maeneo mbalimbali.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili inayopabwa na wanyama wengi hasa wa porini kama swala, pundamilia, nyati pamoja na wanyama wengine walio katika eneo moja eneo la wazi wakila majani.

Mandhari nzuri ya kuvutia linalopambwa kwa uoto wa asili. Huku ikizungukwa na miti mikubwa na midogo, nyasi ndogo zenye kijani kibichi, mapori madogo madogo, pamoja na mifumo ya nishati ya umeme nyaya zinazopita katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayozungukwa na miti midogomidogo pamoja na mashina yaliyokatwa huku kukiwa na mlima mrefu wenye kichuguu pamoja na barabara ya vumbi, mahali pawazi sehemu ambapo ni mahususi kwa ajili ya watembea kwa miguu.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyopambwa kwa miti midogo na mikubwa, vichaka vidogovidogo, nyasi ndefu na fupi zenye kijani kibichi huku zikifunikwa na anga jepesi lenye mawingu mepesimepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayo pambwa kwa miti mikubwa, vichaka vidogovidogo, Nyasi zilizokauka pamoja na kufunikwa kwa anga lenye mawingu madogomadogo, huku eneo hilo likiwa limezungu kwa mapori na milima mirefu.

Mandhari nzuri ya kuvutia katika eneo la vyanzo vya maji lililozungukwa na miti mikubwa na midogo, sehemu ya ardhi iliyomea nyasi ndogondogo, mapori pamoja na kufunikwa kwa anga lenye mawingu mepesi.

Madhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti mikubwa, barabara ya kiwango cha lami inayoingia na kutoka eneo hilo. Nyasi ndogondogo milima mikubwa na midogo, anga lenye mawingu mepesi pamoja na mapori.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayozunguka eneo la bahari, huku ikifunikwa kwa mawingu mepesi. Eneo lililozungukwa kwa ardhi iliyomea nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi, mapori madogomadogo pamoja na vichaka, miti mikubwa na miti midogo inayozunguka eneo hilo lenye makazi ya watu.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti mikubwa na midogo, huku eneo hilo likiwa limezunguka vyanzo vya maji vilivyotuwama katika ardhi yenye udongo wenye rutuba uliomea nyasi ndogondogo na vichaka vikubwa na vidogo vinavyozunguka eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili huku kukiwa kumeota nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi, mapori pamoja na vichaka vidogovidogo, milima inayozunguka eneo hilo lililofunikwa vizuri kwa anga lenye mawingu mazito.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopangwa miti mikubwa, mifupi na mirefu, nyasi ndogo na fupi, vichaka vidogo vidogo, Milima mikubwa inayozunguka eneo hili pamoja na mawingu meupe mepesi yanayozunguka angani na kutanda juu ya eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili, inayozungukwa na miti mikubwa, midogo pamoja na vichaka na vichuguu katika eneo hilo likiwa limeota nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi. Anga lenye mawingu mepesi likizunguka eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyopambwa kwa miti mikubwa na midogo yenye majani mapana yenye kivuli kizuri. Huku kukiwa na njia ya vumbi, sehemu ambayo watembea kwa miguu hutumia njia hiyo iliyozungukwa kwa nyasi ndogo ndogo, zenye kijani kibichi pamoja na anga lenye mawingu ya bluu.

Mandhari nzuri ya kuvutia, inayopambwa kwa miti mikubwa na midogo, vichaka vidogo pamoja na nyasi ndogo ndogo, huku eneo hilo likiwa limezungukwa na mto mdogo unaotiririsha maji katika eneo hilo linalofunikwa kwa mawingu mepesi mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia, majira ya jioni huku jua likikwenda kuzama, kukiwa na miti mirefu na mifupi yenye majani mapana na majani membamba yenye kivuli kizuri, iliyozunguka mto chanzo cha maji yaliyotwama katika eneo moja.

Ufugaji wa wanyama, kama mbuzi pamoja na wanyama wengine kwa ajili ya matumizi ya chakula na maziwa, huku kukiwa na mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana mfugaji wa mbuzi akikagua mifugo hiyo na kuipa chanjo.

Ufugaji wa nyuki katika eneo maalumu la kuli, lililotengwa kwa ajili ya ufugaji wa wadudu hao. Huku viota vya kisasa vilivyotengenezwa mahususi, kwa ajili ya kutumika kugema asali kwa nyuki wanaopatikana katika eneo hilo.

Ufugaji wa wanyama hususani mbuzi katika holi dogo lililotengenezwa vizuri kwa mbao zilizo fungwa kwa mifumo ya kisasa, huku ukiwa na sehemu maalumu kwa ajili ya wanyama hao kupata chakula chao.

Kuku wa kienyeji wenye afya tele wenye rangi tofautitofauti nyeupe pamoja na nyekundu, wakiwa katika eneo la wazi ndani ya malisho yao wakipata chakula na kurandaranda sehemu tofautitofauti ndani ya eneo hilo la shamba.

Mfugaji wa kuku akiwa katika eneo la wazi lililozungukwa na miti ya kupendeza pamoja na uzio, huku mbele yake kukiwa na kuku pamoja na bata, wakinywa maji katika eneo hilo lililozungukwa vizuri na kujengelewa kwa ustahimili mkubwa.

Mwanaume aliye valia mavazi nadhfu sana mfugaji wa bata pamoja na ndege aina ya kanga waliomzunguka katika eneo hilo la wazi, huku akiwa mikononi mwake ameshika dawa maalumu, kwa ajili ya kuwapa chanjo ndege hao.

Kuku wa kienyeji wanaofugwa katika eneo dogo, mahali ndani ya banda lililotengenezwa vizuri kwa mbao na kuezekwa kwa mabati, huku kukiwa na mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana. Mikononi mwake akiwa ameshika kuku wawili walionona, mweusi pamoja na kuku mwekundu.

Kilimo cha mbegu zilizopandwa katika mashina madogomadogo, yaliyopangwa vizuri kwa teknolojia ya kisasa kwa ajili ya kurahisisha ukuaji wa mazao mbalimbali hususani mazao ya chakula pamoja na mazao ya biashara.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo chenye rangi ya kijani pamoja na njano huu kichwa kimeandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza iesis pamoja na maandishi mengine yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza basili kifungashio chenye ujazo wa gramu kumi.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri, katika kifungashio chenye unazo wa gramu kumi, huku kikiwa kimepambwa vizuri kwa rangi nzuri za kuvutia, njano pamoja na kijani, juu ya kifungashio hicho kukiwa na picha ya aina ya zao linalopatikana ndani ya mbegu hizo.

Vifungashio vidogo vilivyohifadhiwa vizuri na kufungwa kwa usahihi mkubwa, vyenye rangi nyeupe, huku vikihifadhi mbegu za mazao ndani yake. Juu ya kifungashio hicho kukiwa na picha inayowakilisha aina ya zao linalopatikana ndani ya kifungashio.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo chenye rangi ya kuvutia, huku kikiwa kimeandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "royalseed" pamoja na picha ya jani linaloonyesha aina ya mmea unaopatikana ndani ya kifungashio hicho.

Kifungashio kidogo kilicho hifadhiwa mbegu za mazao ndani yake, huku kikiwa kimefungwa vizuri na kuandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "Royal seeds". Juu ya kifungashio hicho kukiwa na picha ya mazao inayowakilisha aina ya mbegu inayopatikana ndani ya kifungashio.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo chenye ujazo kamili, huku kikiwa na rangi ya kijani pamoja na njano, inayopamba kifungashio hicho, juu ya kifungashio hicho kukiwa na majani yanayowakilisha aina ya mbegu zinazopatikana ndani ya jani hilo, pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama EACTS.

Mbegu za mazazo zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo chenye rangi ya kuvutia: nyeupe, njano na kijani; huku kikiwa kimeandikwa maandishi kwa lugha ya kingereza, na juu na kifungashio hicho kukiwa na picha ya mazao inayowakilisha aina ya mbegu zinazopatikana ndani ya kifungashio hicho.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo chenye ujazo huku juu ya kifungashio hicho, kukiwa na picha inayoonyesha aina ya zao linalopatikana ndani ya mbegu hizo pamoja na idadi kamili ya ujazo wa mbegu uliowekwa ndani ya kifungashio hicho.

Kilimo cha mbegu za mazao ndani ya shamba kubwa kwa ajili ya uzalishaji wa mimea yenye afya, miche mingi ya kutosha pamoja na mazao mengi na yenye afya kwa ajili ya kuuzwa na chakula.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo chenye rangi kohostia ya kukiwa na maandishia yanayosomeka kwa lugha ya kingeleza kama vorna six pamoja na mengine yaliyoandikwa vizuri kwa rangi nyeusi huku juu ya kifungashio hicho kikiwa na picha ya majani pamoja na mazao mengine yanayo wakilisha aina ya mbegu zilizondani ya kifungashio hicho.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo chenye rangi ya njano pamoja na kijani, huku vikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha kingereza "iesti" pamoja na picha ya zao lililokomaa vizuri.

Kilimo cha mbegu kwa ajili ya uzalishaji wa mazao tofauti tofauti hususani mazao ya chakula pamoja na mazao ya biashara. Eneo lililotengwa mahususi kwa ajili ya kilimo hicho huku likitumia teknolojia ya kilimo cha kijani.

Mbegu iliyohifadhiwa ndani ya kifungashio kidogo chenye ujazo wa kilo mbili, kikiwa kimeandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza,"EA seeds"pamoja na namna ya kutumia bidhaa hiyo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Kifungashio kidogo kilichofungwa mahususi kwa ajili ya uhifadhi wa mazao kama mapapai huku juu ya kifungashio hicho kukiwa na picha ya mapapai yaliyokomaa vizuri pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza ¨royal seed vega f1¨.

Kilimo cha mbegu hususani kwa ajili ya ukuaji wa mazao tofautitofauti yaliyomea vizuri, ndani ya shamba lenye rutuba na udongo mzuri.

Kilimo cha mbegu kwa ajili ya uzalishaji wa mazao mbalimbali kama mahindi, ndani ya shamba kubwa la kisasa yaliyopandwa vizuri kupitia mashina madogo madogo yaliyowekwa kikamilifu katika ardhi nzuri yenye udongo.

Kifungashio kidogo kilichofungwa vizuri na kupakwa rangi zinazovutia, huku kukiwa na picha ya tikiti maji ndani ya kifungashio hicho kukiwa na mbegu za tikiti maji; zilizohifadhiwa vizuri na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kingereza "watermelon" pamoja na ujazo kamili wa gramu tano wa mbegu hizo.

Mbegu za kilimo zilizohifadhiwa katika vibakuli maalumu huku zikiwa zimetandazwa juu ya meza, ndani ya bakuli hizo kukiwa na mbegu tofautitofauti ambazo hutumika kuchepusha mazao mbalimbali.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio maalumu chenye rangi ya kuvutia, kilicho na picha ya zao hilo linalowakilisha aina ya mbegu inayopatikana ndani ya kifungo kifungashio hicho, na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiswahili, "imani ya f ani" pamoja na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza, "Stimulus seeds"

Kiwanda kidogo kilicho tengenezwa kwa mabati pamoja na mbao, huku ndani ya kibanda hicho kukiwa na mbwa mweusi na madoa meupe, aliyepumzika ndani ya kibanda hicho eneo maalumu ambalo hutumika kwa ajili ya kufugia wanyama mbalimbali kama mbuzi pamoja na mbwa.

Kibanda kilichotengenezwa kwa mbao na kuezekwa vizuri ambacho hutumika kwa ajili ya kuhifadhia wanyama tofautitofauti kama mbwa, paka, kuku, mbuzi kondoo pamoja na wanyama wengine. Huku ndani ya kibanda hicho kukiwa na mbwa mweusi mwenye afya tele.

Mabanda yaliyotengenezwa kwa mabati pamoja na mbao yaliwekwa vizuri kwa milango na madirisha kwa ajili ya kupitishia hewa na mwanga, huku yakitumika kuhifadhia wanyama mbalimbali kama vile mbwa, kuku, mbuzi, kondoo pamoja na wanyama wengine wa kufugwa.

Mabanda madogo madogo yaliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa na kwa nyavu maalumu na kwenye maalumu, ambayo hutumika Kwa ajili ya kuhifadhia wanyama mbalimbali kama mbwa, paka, kuku na ng'ombe huku ndani ya mabanda hayo kukiwa na wanyama waliohifadhiwa vizuri na waliopatia chakula ilikuhakikisha ukuwaji wa afya zao.

Kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa mbao na kuezekwa vizuri, huku ndani ya kibanda hicho kukiwa na mbwa anayekula chakula katika eneo maalumu, mahali panapotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama kama:mbwa, kuku, mbuzi pamoja na paka.

Kibanda kidogo cha mbao ndani yake kukiwa na mbwa mkali, aliyekaa katika kibanda hicho kwa ajili ya uangalizi mbalimbali wa wanyama pamoja na afya yake.

Mabanda maalumu yaliyotengenezwa kwa mbao na kuwezekwa vizuri kwa mabati madogo madogo, huku yakiwa na madirisha kwa ajili ya kupitishia hewa na milango ambayo hutumika kwa ajili ya kuhifadhi wanyama kama mbwa, mbuzi, kuku pamoja na paka.

Mabanda ya kisasa yaliyotengenezwa kwa mbao, pamoja na kuezekwa vizuri, huku yakiwa na milango midogo midogo, pamoja na mabadiliko ambayo hutumika kwa ajili ya kufugia wanyama tofauti tofauti kama kuku, mbwa, kondoo, mbuzi, pamoja na mbwa.

Banda maalumu lililotengenezwa kwa mbao pamoja na kuwezekwa kwa bati za kisasa huku likitumika kwa ajili ya kuhifadhi wanyama kama mbwa. Ndani ya banda hilo kukiwa na wanyama mbwa wawili, mweupe pamoja na mbwa mweusi mwenye madoa meupe wakiwa wamepumzika katika eneo hilo.

Wanyama wa porini tembo wakubwa wakiwa katika eneo la hifadhi sehemu ya wazi yenye rutuba na udongo mzuri huku akisimamiwa na askari wa wanyamapori waliozunguka eneo hilo. Kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa tembo hao pamoja na afya zao.

Tausi mnyama wa porini mwenye rangi nzuri ya kuvutia akiwa katika eneo la wazi akijiandaa, kwa ajili ya kuruka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kujitafutia chakula pamoja na makazi.

Wanyama wakubwa wa porini, tembo wakubwa na wadogo wakiwa katika eneo la wazi ndani ya hifadhi wakijipatia chakula chao pamoja na maji kutoka katika eneo hilo, lililozungukwa na miti mikubwa pamoja na vichaka vidogo vidogo.

Wanyama wa porini tembo wakubwa wawili wanaotembea kwa kufuatana wakiwa katika eneo kandokando ya barabara, huku katikati ya tembo hao kukiwa na tembo mwingine mdogo anayewafuata tembo wakubwa wawili.

Wanyama porini, tembo wakubwa watatu wenye afya tele, wakiwa katika eneo la wazi ndani ya msitu, huku wakihudumiwa chanjo na wataalamu wa afya, askari wa wanyama pori katika eneo hilo.